Nguzo ndefu za umeme zilizosimama imara ambazo nyaya mbalimbali za umeme zikiwa zimeunganishwa na nguzo hizi, uwepo wa nguzo hizi za umeme ambazo nyaya zimeunganishwa husaidia katika upatikanaji wa nishati muhimu ya umeme majumbani pamoja na viwandani.

Mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi, ukiwa umewekwa katika milima na mimea. Mabomba na miundombinu mingine ikiwa inatoa mvuke, ikionyesha shughuli za uzalishaji wa umeme. Eneo hili linaonekana kuwa na umuhimu wa huduma za umeme, likitumia rasilimali asili kuzalisha nishati hii muhimu.

Nguzo ndefu ya umeme iliyosimama imara ambapo waya wa umeme umeunganishwa kwenye nguzo hii, inayosaidia katika usambazaji wa nishati hii muhimu majumbani na viwandani ambayo inatumika katika shughuli nyingi.

Nguzo ndefu ya umeme iliyosimama wima na imara, ikiwa na nyaya zilizounganishwa nguzo hii husaidia katika usafirishaji na upatikanaji wa nishati muhimu ya umeme ambayo hutumika majumbani pamoja na viwandani kwenye shughuli mbali mbali.

Nguzo ndefu za umeme zilizosimama imara ambapo nyaya za umeme zimeunganishwa kwenye nguzo hizo; nguzo hizi husaidia katika upatikanaji na usafirishaji wa nishati hii muhimu ya umeme, ambayo hutumika majumbani na viwandani kwa shughuli mbalimbali.

Eneo kubwa la nje lililokuwa na miundo mikubwa ya viwandani, ambayo inajishughulisha na uzalishaji wa nishati ya umeme. Nishati hii huzalishwa na husafirishwa kuelekea viwandani au majumbani, kwa ajili ya kutumika kwenye shughuli mbalimbali.

Nguzo ndefu ya umeme iliyotengenezwa kwa saruji, yenye chapa ya rangi nyekundu pamoja na maandishi, ambayo huashiria hatari, nguzo hii husaidia katika usambazaji wa nishati ya umeme viwandani na majumbani.

Nguzo mbili za umeme zilizosimama imara zilizo unganishwa nyaya ambazo husaidia katika usafirishaji wa nishati hii muhimu, kwenye nguzo hii pia kuna kifaa maalumu ambacho husaidia katika uongezaji na upunguzaji wa volti ya umeme kiitwacho transifoma.

Nguzo mbili refu za umeme zilizosimama wima na imara, ambapo nyaya za umeme zimeunganishwa kwenye nguzo hii, kwaajili ya usafirishaji wa nishati ya umeme. Pia kwenye nguzo hii kuna mashine ya umeme ambayo husaidia katika uongezaji na upunguzaji wa volti ya umeme iitwayo Transifoma.

nguzo mbili za umeme umbazo zimeungwanishwa na kifaa cha kupima umeme nguzo hizi husaidia katika usafirishaji wa umeme katika maeneo mbalimbali

Kivuko cha watembea kwa miguu barabarani, ambapo baadhi ya watu wanavuka. Kivuko hiki ni alama muhimu ya trafiki, inayowaagiza madereva kupunguza mwendo, na kutoa kipaumbele kwa watembea kwa miguu.

Eneo la kivuko cha watembea kwa miguu ambapo watu wanavuka barabara, gari la bluu likiwa limekaribia kivuko hicho. Ingawa hakuna taa za trafiki zinazoonekana moja kwa moja, uwepo wa kivuko inamaanisha sheria za trafiki za kuwapa kipaumbele watembea kwa miguu zinapaswa kufuatwa.

Ishara ya barabarani ya rangi nyekundu na nyeupe, yenye umbo la duara na mstari mwekundu uliokatiza kwenye herufi "P". Ikionesha marufuku ya kuegeasha, ishara iyo imewekwa kwenye nguzo nyeusi na nyeupe kando ya barabara.

Taa za trafiki zenye rangi ya manjano zikining’inia kutoka kwenye nguzo nyeusi, kwenye taa za kushoto mwanga mwekundu unaonekana ukiwaka. Ukiashiria kwa waendeshaji wa vyombo vya moto kwamba wasimame, taa hizi zimepangwa kwa wima zikiwa na lenzi tatu kila moja.

Barabara pana yenye magari machache yanayopita ikiwa imepakana na miti mirefu, na majengo marefu ya kisasa kwa mbali kando ya barabara kuna alama za barabarani zinazotoa maelekezo au utahadhari kwa madereva kuhusu usalama barabarani ili kuepusha utokeaji wa ajali.

Tukio la utoaji wa pikipiki mpya ambayo ni njia muhimu ya usafiri hasa katika maeneo mengi, mtu mmoja ameketi juu ya pikipiki hiyo akiwa amevaa kofia ya pikipiki akionyesha utayari wa kuitumia kwa usafiri, mtu mwingine anaonekana akizungumza kwenye kipaza sauti pengine akitoa maelezo au kuendesha sherehe ya makabidhiano.

Pikipiki ya magurudumu matatu maarufu, kama bajaji iliyobadilishwa kubebea mizigo. Gari hii lina rangi ya chungwa na limebandikwa nembo pamoja na nambari za simu na anuai ya tovuti ikionesha kuwa inatumika kwa huduma za usafirishaji wa bidhaa za ununuzi mtandaoni.

Kundi la wafanyakazi wa usafi baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijani na jozi za kinga, wakifanya kazi katika eneo lenye taka nyingi zilizokusanyika taka hizi zikiwemo uchafu na maji machafu, zinaonekana ziki kusanywa au kusafishwa kutoka kwenye mtaro, hali hii inaonyesha shughuli za usimamizi wa taka zinazofanywa na wafanyakazi wa jamii au manispaa ili kudumisha usafi wa mazingira na kudhibiti taka.

Safu ya vyuo vya kukojolea vyeupe vilivyowekwa kwenye ukuta mweupe wenye tailizi zikiwa zimesafishwa na kupangiliwa vizuri. Hali hii inaashiria uwepo wa vyuo vya umma au katika jengo la biashara, ambapo usafi na usimamizi wa taka za binadamu unazingatiwa. Usafi wa vyoo hivi ni muhimu katika kudhibiti uchafu na kuzuia magonjwa.

Malori makubwa manne ambayo yameegeshwa kwenye eneo maalumu kwaajili ya kutupia takataka taka zimetapakaa ardhini zikiashiria shughuli za usafirishaji na utupaji wa taka, hii inaonyesha eneo la usimamizi wa taka ambalo husaidia katika kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama ili kuepusha adha ya mlipuko wa magonjwa kadha wa kadha.

Mfereji au shimo la zege lililo wazi lililochimbwa chini ya ardhi, likiwa limezungukwa na nyasi za kijani kibichi. Muundo huu unaweza kutumika kama sehemu ya mfumo wa usimamizi wa taka, kama shimo la ukaguzi la maji taka wa mkusanyiko wa maji machafu, kuashiria miundo mbinu inayotumika kudhibiti utupaji wa takataka hovyo.

Pipa la taka la plastiki lenye rangi ya bluu lililotengenezwa kwa mtindo wa matundu, likiwa limetengwa mahususi kwa ajili ya kuwekea karatasi taka, pipa hili ni zana muhimu katika usimamizi wa taka likisaidia kukusanya na kutenga takataka zinazoweza kurejeshwa au kutupwa kwa usahihi.

Vyoo viwili vya kubeba vya rangi ya bluu vilivyosimikwa kwenye eneo la nyasi ndefu vikiwa na alama za njinsia ya kiume na kike. Vyoo hivi hutumika kutoa huduma za choo za muda katika maeneo ambayo huduma za vyoo vya kudumu hazipo. Uwepo kwa vyoo hivi kunaashiria jitihada za kusimamia taka za binadamu kwa njia salama na yenye afya hususan katika kuzuia uchafuzi wa mazingira.

Rundo la mabati ya chuma na vipande vya mashine vilivyochakaa na kutu, vikiwa vimetawanyika juu ya udongo au eneo la uchafu. Baadhi ya vipande vinaonekana kuwa na mabomba, vali na sehemu nyingine za mitambo iliyovunjika, au kutupwa. Eneo lote linaonekana kuwa dampo la viwanda au sehemu ya kutupa taka za "metali". Hii ni kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa safi na salama.

Eneo la nje lenye uchafu mwingi uliotawanyika chini ambapo kundi la watu waliovalia sare za kazi na vifaa vya kinga kama vile fulana za kijani kibichi na jezi za kinga, wakiwa wanakusanya takataka na kusafisha eneo hili ili kuondoa adha ya uchafuzi wa mazingira ambapo itachangia katika ueneaji wa magonjwa.

Kikombeo kikubwa cha rangi ya njano kikiwa na chapa yenye rangi nyeusi kikiwa katika eneo maalumu liitwalo dampo, kwenye dampo hili kuna watu wawili wanaojishughulisha na zoezi la ukusanyaji wa taka, eneo hili ni maalumu kwa ajili ya utanzaji wa atak ambazo hukusanywa kutoka sehemu mbalimbali za mji ili kuweza kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama.

Lori kubwa la bluu likiwa limeegeshwa karibu na lundo kubwa la taka na uchafu katika eneo la dampo, watu kadhaa wanaonekana wakichagua na kishughulikia taka hizo; jambo linaloashiria changamoto za usimamizi wa taka, hii inaonesha hali halisi ya maeneo ya kutupa taka na umuhimu wa mifumo bora ya usimamizi wa taka.

Mtu akiwa ameshika dhana ya kazi aina ya mfagio akiwa amevaa nguo maalumu ikiwemo fulana yenye rangi ya kijani, mtu huyu anaonekana akifagia ikiwa ni juhudi ya kuweka mazingira safi na salama.

Kundi kubwa la wanaume walioshika zana za kazi mfano Mfagio na mmoja, akiwa ameshika bomba la maji likiwa linatiririsha Maji kwa nguvu. Wanaume hawa wanafanya kazi ya usafi ili kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa safi na salama.

Eneo la ujenzi au sehemu ya mradi wa miundombinu ambapo kuna shimo refu la udongo lililochimbwa katikati ya eneo lenye udongo na mimea michache, upande wa kulia kuna sehemu ya mashine kubwa ya ujenzi inayoonekana kama tingatinga ambayo inaandaa mtaro kwa ajili ya upitishaji wa taka zitokanazo sehemu mbalimbali. Hii ikiwa ni pamoja juhudi za Kisha mazingira yanakuwa safi na salama.

Shimo la saruji lililojazwa na taka zenye matope na uchafu zikiwemo vipande vya matofali au vigae vilivyovunjika. Ndani ya shimo uchafu unaonekana kuwa mzito na wenye maji, kuashiria mkusanyiko wa taka za kiowevu na ngumu. Ukusanyaji huu wataka usaidie kuweka mazingira safi na salama, na kuepusha adha za kupata magonjwa.

Eneo la wazi lenye uchafu mwingi uliotapakaa chini ikiashiria changamoto ya usimamizi wa taka. Kuna mbuzi anaetembea kwenye eneo la taka huku nyuma yake kukiwa na majengo ya makazi. Uwepo wa uchafu huo unaonyesha umuhimu wa mifumo bora ya usimamizi wa taka ili kulinda mazingira na afya ya jamii.

Chumba chenye vigae vya rangi nyeusi au kijivu giza ukutani na sakafuni kikiwa na pipa la kisasa la taka lenye mfuniko wa chuma kinacho ng’aa, pipa hili husaidia katika ukusanyaji wa taka na husaidia kuweka mazingira safi na salama ndani ya chumba hicho.

Lori kubwa la taka likiwa limesimama barabarani wanatumia ndoo za plastiki kupakia takataka hizo ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi

Rundo dogo la taka likiwaka moto kwenye udongo ulio wazi. Huku moshi ukifuka. Nyuma yake kuna nyasi kavu. Hii inaonesha njia isiyo salama ya utupaji na usimamizi wa taka kwani uchomaji huu wa taka kwenye sehemu za wazi husababisha uchafuzi wa hali ya hewa.

Lundo na vikombe vya plastiki, vijiko na vifaa vingine vya karatasi vilivyotumika vikiwa vimetupwa pamoja, takataka hizi zikiwa ndani ya mfuko maalumu wa kukusanya taka .Hii ikiwa pamoja na juhudi za kuweka mazingira safi na salama ili kuondoa adha ya usambaaji wa magonjwa.

Mifuko yenye rangi tofautitofauti ikiwemo nyeusi, kijivu na kijani zikiwa na takataka ndani yake mifuko hii imekusanywa na kuwekwa mahali pamoja, tayari kwa ajili ya kukusanywa kwenda kwenye dampo, ili kuweza kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama na kuondoa adha ya kupata magonjwa.

Kundi la wafanyakazi, wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la taka za kielektroniki wakizichambua. Wanatumia mifuko mikubwa myeupe kukusanya taka hizo, na sehemu ya jengo la kiwanda linaonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria shughuli ya usimamizi wa taka za kielektroniki.

Bomba kubwa la kusafirisha maji likipita chini ya ukuta wa zege huku likizungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi, bomba hili linaonekana likipita kwenye eneo lililo na udongo na mawe ikiunganisha sehemu moja na nyingine, kuashiria mfumo wa usambazaji wa maji kutoka sehemu moja hadi nyingine.